Timu ya madaktari wanne wakiwa wamevalia mavasi ya upasuaji na barakoa. Wemekusanyika kuzungunga meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa umakini. Mkono yao enye glovu nyeupe inashika sana za upasuaji zikielekeza kwenye eneo la operesheni lililofunikwa kwa nguo za samawati.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia vazi maalumu la kujikinga, anasimama karibu na kitanda cha mgonjwa hospitalini. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa na blanketi na anaonekana kua amechoka. Vifaa mbali mbali vya matibabu vimewekwa karibu na kitanda vikionyesha uangalifu mkubwa unaotelewa. Hali ya chumba inaashiria mazingira ya utulivu na matibabu.

Kliniki ya simu gari kubwa jeupe lenye trela limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo mabango mawili ya matangazo yamesimama kando yake. Mlango wa kliniki umefunguka ukionyesha watu ndani huku madirisha madogo yakiwa wazi. Gari hili lina magurudumu manne na limeundwa na ofisi kutoa huduma za afya hasa maeneo ya vijijini au yasiyo na vituo vya kudumu.

Lori jeupe kubwa lililogeuzwa kuwa kliniki ya rununu limeegeshwa barabarani likiwa na mabango yenye nembo ya msalaba wa samawati na picha ya daktari akimhudumia mgonjwa. Upande wa mbele wa lori unaonyesha jina la kampuni na namba za usajili. Nyuma ya lori watu kadhaa wanaonekana wakitembea kuashiria shughuli iliyopo kwenye eneo hilo.

Wauguzi wawili waliovalia sare nyekundu wamekaa kwenye meza wakishughulikia vifaa vya matibabu. Muuguzi mmoja, amevaa kofia ya kijani, akionyesha, utaalamu wake. Chupa za maji na dawa zimewekwa mezani zikiwa tayari kwa matumizi. Sanduku la glavu linaonekana mbele likiwa muhimu kwa usalama wao.

Gari kubwa jeupe lenye trela aina la kliniki inayotembea limeegeshwa kwenye uwanja. Mabango mawili ya matangazo ikiwa ya Amref Healthcare yamesimama kando yake. Mlango wa kliniki umefunguka ukionyesha ndani yake uku madirisha madogo yakiwa wazi. Gari hili lina magurudumu manne na limeundwa mahususi kwa kutoa huduma za afya hasa katika maeneo yasiyo fikika kirahisi.

Lori jeupe kubwa lililiobadilishwa kuwa kliniki ya simu limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Pembeni yake bendera mbli kubwa za kijani zenye nembo ya Co-op Bank zimesimama wima zikionyesha udhamini. Ngazi ya kukunja imeshushwa kutoka upande wa gari, ikialika watu kuingia kwa huduma za matibabu zinazotolewa na Beyond Zero Mobile Clinic .

Daktari wa meno amevaa koti jeupe la daktari na glovu za samawati akishikilia mfano wa meno na mswaki mwekundu. Anatumia mswaki kufanya mfano wa jinsi ya kupiga mswaki na mfano wa meno kusisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa.

Mdomo wazi unaonekana kwa karibu ukionyesha meno yaliyokosekana hasa upande wa juu wa taya. Meno ya chini yamepangika vizuri na yanaonekana kuwa safi, tofauti na yale ya juu ambayo yana mabaka na baadhi yamekosekana kabisa. Mikono miwili yenye globu nyeupe inashikilia midomo ili kufichua kabisa taya za juu na chini.

Mfululizo wa mbele ya meno ya binadamu yanaonyesha uharibifu mdogo huku jino moja likwa limevunjika. Rangi ya meno inaonyesha baadhi ya madoa na fisi zinazozunguka zimeonekana pia. Nembo ya Mac dental lenye picha ya jino na rangi tofauti inaonekana kwenye kona ya juu kulia ikipendekeza huduma za meno.

Eneo la ajali mbaya linaonyesha mapaki yalioaribika ya magari mengi na basi moja likiwa limearibika vibaya barabarani. Watu wengi wamekusanyika katika eneo la tukio bahati wakiwa wamevalia nguo za usalama zenye rangi angavu wakionyesha uwepo wao wa uokoaji.

Maafisa wa uokaji wakiwa wamevalia sare nyekundu na fulana za kuokoa maisha, wanabeba mtoto kupitia maji mengi yaliyofurika huku wakisaidiana katika hali ngumu. Nyuma zilizoharibika na zilizozama kwa sehemu zinaonekana kwa umbali vikionyesha kubwa la maafa uliosababishwa na mafuriko.

Maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia yametapakaa eneo lote, yakiwafikia watu magoti. Mwanaume mmoja anatumia fimbo kujisaidia kutembea katikati ya maji haya machafu. Nyumba zilizoezekwa kwa mabati zinaonekana zikiwa zimeadhirika vibaya. Mandhari haya yanaonyesha athari mbaya za mafuriko kwa makazi na maisha ya jamii.

Miale ya moto mkubwa ina panda juu angani ikionyesha uharibifu mkubwa unaosababishwa na moto. Moshi mweusi mzito unatanda juu ukificha sehemu ya anga . Watu wengi wamesimama njiani wakishuhudia tukio hilo la kutisha. Miundo ya majengo iliokaribu inaonekana kuharibika imeadhirika ikidhibitisha ukubwa wa janga.

Mandhari pana ya milima inatanda chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe yanayoelea. Mabonde ya kijani kibichi yamezungukwa na kilele cha milima iliyofunikwa na misitu minene huku barabara ndefu ikipita mandhari hiyo nzuri. Mto mdogo unaonekana ukipita bonde ukiongeza uzuri wa asili wa eneo hili la uwazi.

Kundi la wanaume linashiriki katika shughuli za usafishaji wa mazingira wengine wao wakiwa wameshika majembe na kufyeka takataka kwenye mtaro. Wamevaa nguo mbalimbali wengine wao wakiwa na kofia au vilemba vinavyowalinda na jua, Nyuma yao kuna vibanda vya rangi ya kijani na majengo ya kazi yakionyesha eneo lenye shughuli ya jamii.

Afisa wa mapokezi ameketi kwenye dawati akijishugulisha na karatasi kukiwa na kompyuta ndogo iliyowazi karibu naye akionyesha shuguli za kawaida za ofisi. Rafu ndefu zilizojaa dawa na vifaa vingine vya matibabu zimepangwa kwa usafi pande zote mbili za chumba zikionyesha mazingira safi ya kliniki.

Uwezekano mkubwa huu ni seti ya vifaa vya kutairi ikiwa na dhana mbalimbali za chuma zilizopangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cha kijani kibichi. Visu, mikasi na vibana vinaonekana vikiwa vimepangwa pamoja na bakuli mbili za chuma ndani ya sinia.

Mashine nyeupe imewekwa kwenye meza ikiwa na nyaya na vifaa vingine vya matibabu vilivyozunguka. Kifaa cha kupimia shinikizo la damu chenye rangi nyeusi kimejikunja karibu na mashine na chupa ndogo ya plastiki. Kwa nyuma bango la rangi ya samawati lenye maandishi meupe linaonekana kwa sehemu likionyesha kauli mbiu ya kupumua.

Chupa kubwa yenye rangi ya machungwa imejaa kimiminika cha kuua viini chenye rangi nyekundu na lebo nyeupe. Lebo hiyo inaelezea maelezo ya kina kuhusu bidhaa ikijumuishi viambato hai, matumizi na tahadhari.

Kizimba cha wazi cha mtoto mchanga kilichopangwa kwa uangalifu kinakaa juu ya stendi nyeupe yenye magurudumu, kikiwa tayari kwa matumizi ya hospitalini. Paneli ya kudhibiti iliyo na namba na vifungo inaonekana wazi mbele ya mashine ikionyesha uwezo wa kudhibiti mazingira ya ndani.

Mtu aliyevalia koti jeupe la labu anajaza fomu ya samawati iliyolala juu ya dawati la mbao. Huko mkono wake wa kulia ukiwa na kalamu. Karibu naye kuna daftari kubwa la njano lenye mandishii na nyaraka nyingine zilizopangwa kwa umakini. Dawati hilo linaonyesha mazingira ya kiliniki likiwa na vifaa muhimu vya kuandikia na kumbukumbu.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa blanketi. Vifaa vya matibabu vimeunganishwa ukutani juu yake na begi la dripu limetundikwa. Ukuta umetengenezwa kwa rangi ya waridi na nyaya za matibabu zinaonekana.

Troli ya matibabu yenye magurudumu imesimama kwenye corridor ya hospitali. Ina vifaa mbalimbali vya hospitali kama vile chupa za dawa na chombo cha taka cha njano. Mfuko mkubwa wa zambarau wa takataka umetundikwa ubavuni mwake.

Kuna karatasi iliyoandikwa kwa mkono juu ya kifuniko cha faili. Maelezo ya mgonjwa kama jina, umri na namba ya kitanda yameandikwa wazi juu. Chini yake kuna safu wima mbili zenye tarehe na maelezo ya kimatibabu ikiandikwa kwa hati nadhifu. Faili yenyewe ni ya plastiki na ina pete za chuma zilizofunguliwa likionyesha kuwa inatumika mara kwa mara.

Makasha yenye rangi tofauti yamening'inia ukutani yakishikilia vifaa mbalimbali. Sindano nyingi zimepangwa kwa usawa zikisubiri kutumika. Chupa za dawa zimehifadhiwa kando zikionyesha tahadhari. Sanduku la glavu za matibabu linaonekana mbele vikiwa tayari kwa matumizi.

Kuna mkokoteni wa chuma wenye rafu mbili ikiwa na vifaa mbalimbali ya hospitali. Kwenye rafu ya juu kuna sinia mbili za chuma moja ikiwa na nguo nyeupe na nyingine yenye vifaa vya matibabu vyenye mirija. Rafu ya chini ina mizani ya kupima uzito ikionyesha matumizi yake ya kimatibabu. Sakafu ina vigae vyeupe yenye mistari ya kijivu ikionyesha usafi wa mazingira.

Kitanda cheusi cha uchunguzi kimewekwa katikati ya chumba kikiwa tayari kwa wagonjwa. Ngazi mbili ndogo za kupandia ziko chini yake zikisaidia kupanda kwa urahisi. Sakafu ya vigae inaonekana safi na nadhifu ikionyesha usafi wa eneo hilo. Mazingira haya yanaonekana kuwa kliniki au chumba cha uchunguzi hospitalini.

Kifaa kikubwa cheupe cha kisasa kimewekwa ukutani kikionyesha teknolojia ya hali ya juu. Kompyuta na meza ya kahawia vimepangwa kando vikiwa tayari kwa matumizi. Sakafu ya vigae inaonekana safi ikionyesha usafi wa eneo hilo. Mazingira haya yanaweza kuwa maabara ambapo vifaa vya kisasa vinatumika.

Mhudumu wa afya ameketi akiwa amevaa mavazi ya kazi na glavu za bluu. Amefumba macho na kushika kichwa kwa mikono akionyesha uchovu mwingi. Barakoa yake imeshushwa chini ya kidevu, akiwa ameegemea ukutani.

Katika mandhari yenye nyumba nyingi ndogo zilizojengwa karibu watoto wawili wamesimama juu ya rundo la takataka wakiangalia mbele. Nyumba hizo zimefunikwa na paa za bati zikionyesha hali ya makaazi duni. Mimea michache ya kijani hupamba chini ikitoa tofauti na mandhari ya jumla. Mwangaza wa jua huangazia eneo lote ukionyesha hali ya asili ya mahali hapo.

Mhudumu amevaa glavu akimchunguza mtoto mchanga aliyelala. Stetheskopu inatumika kumsikiliza mtoto huyu aliyefunikwa blanketi la rangi. Mtu mzima anaoenakana kwa nyuma akiwa amemshika mtoto.

Katika chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya hospitali, mama ameketi kitandani akimshika mtoto wake mdogo mikononi, huku mwanamke mwengine akiongea naye. Vitanda vingine vimeonekana kwa mbali vikiwa na wagonjwa na wageni na madirisha yenye milango ya chuma yanatoa mwanga.

Kifaa cha matibabu kinabandikwa kwenye mkono wa mtoto mchanga huku kitambaa chekundu kikiwa chini yake. Mikono miwili imemshika mtoto kwa upole ikihakikisha utulivu. Sanduku la pro gloves inaonekana kando likionyesha vifaa vya usalama. Mazingira yanaonekana kuwa hospitalini ambapo huduma za afya zinatolewa.

Mkono uliojeruhiwa umelala kwenye kitambaa cha samawati likiwa na alama la jeraha la upasuaji na kovu zinazoonekana wazi. Ngozi ya mkono inaonyesha kubadilika rangi pengine kutokana na dawa au jeraha lenyewe.

Mwanaume anaonekana akiwa amevimba sehemu ya paji la uso wake, pengine kutokana na jeraha. Uso wake unaonyesha uchovu na labda maumivu, huku jasho likionekana kwenye ngozi yake. Asili nyeusi nyuma yake inamweka wazi, ikisisitiza hali yake.

Mwanariadha ameketi kwenye mkimbio akishika mguu wake na kuonyesha uso uliojaa maumivu, labda kutokana na jeraha. Amevalia shati jeupe lisilo na mikono na kaptura nyeusi, akionyesha mavazi ya kimchezo. Vipande vyeupe vinavyopita kwenye njia nyekundu vinaashiria uwanja wa riadha ambapo mashindano hufanyika.

Watu wawili wako kwenye njia ya bustani yenye miti mirefu, mwanamke ameshika goti lake akionekana kuumia, huku mwanaume akimsaidia. Mwanamke amevaa mavazi ya mazoezi meusi na kijivu, huku mwanaume amevaa kaptula nyeusi na fulana nyeusi, isiyo na mikono.

Mikono miwili ya mtu mzima yenye mishipa inayoonekana imeonyeshwa. Vidole vinaonekana vimeathirikaau vimeharibika hasa mkono wa kulia. Kucha zimebadilika rangi zikionyesha dalili za uzaa au hali flani ya ugonjwa.

Fumbo hili linaonyesha mguu wa kushoto wenye maumivu makali yaliyo wekwa alama ya nyekundu na njano. Mifupa ya ndani inaonekana wazi ikionyesha eneo lililo athirika. Mguu mwingine unaonekana nyuma ukiwa katika hali ya kawaida. Maumivu yanaonekana kuwa makali yakihitaji matibabu.

Mwanariadha amelala kifudifudi kwenye uwanjwa wa riadha wenye mistari mekundu akionyesha dalili za maumivu kwa misuli baada ya mashindano au akipumzika kwa uchovu unaodhaniwa kuwa ni kutokana na misuli kujivuta.

Mifumo mikubwa ya migomba iliyojaa matunda ya ndizi changa yamejaa kwenye picha ikipokea mwanga wa jua moja kwa moja kutoka angani. Majani mapana ya kijani kibichi ya migomba yanafunika sehemu kubwa ya picha yakionyesha ukuaji mzuri na uhai.

Mti wa papai uliojaa matunda mabichi umebeba kwa wingi huku jua likipenya kupitia majani yake mapana ikiunda vivuli vya kupendeza. Baadhi ya matunda yameanza kubadilika rangi yakionyesha kuwa yanakomaa.

Mimea kadhaa iliyokauka imesimama katikati ya jua kali, majani yake yakiwa yameanza kubadilika rangi. Baadhi ya matawi bado yanaonyesha rangi hafifu ya kijani ikipambana na ukavu wa hewa. Nyuma yake miti mikubwa inatoa kivuli ikionyesha mazingira ya mimea tofauti. Udongo una tazamo kavu ukionyesha dalili za ukame wa muda mrefu.

Shamba ndogo limemea mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na vitunguu vilivyopandwa kwa sakafu. Jua linawaka juu ya mimea likionyesha ukuzaji wa mazao. Uzio wa mbao unaonekana upande wa kulia nyuma ukilinda shamba. Mandhari inaonyesha bustani yenye rutuba ikipendekeza kilimo kidogo.